Hii ni vifaa ambavyo huwekwa kwa makaratasi. Makaratasi sana sana haya huwekwa na wanafunzi karatasi za mitihani ili iwasaidie kwenye marudio wakati wanangojea mitihani. Pia hutumiwa na watu kwa ofisi kuweka rekodi ya watu ambao wamekuja ofisini na kazi zao.

Hii ni kabati. Kabati hii hupatikana sana sana shuleni. Kabati hii husaidia wanafunzi kuweka vitabu vyao humu na ikae salama. Wanafunzi wengi hutumia hizi kabati kwa mashule mengi. Kabati hivi vinaegeshwa kulingana na wanafunzi ambao wamo kwa darasa moja.

Hii ni tarakilishi na hapa ni darasani ambapo hapo somo la tarakilishi inafunzwa hapa. Wanafunzi wanafunzwa mengi kutumia tarakilishi ili waweze kujua jinsi ya kutumia teknologia ya kisasa

Hiki ni kitabu cha darasa la chekechea, kunao wanyama ambao wamechorwa hapa, pia inaonyesha kuwa ni ya hesabati. Hii husaidia wanafunzi kupata kujua kuhesabu na kudondoa, hii kunaonekana kuwa mtoto huyu ni mwerevu sana katika somo la hisabati.

Hapa ni darasani mwa wanafunzi. Viti vimepangwa vizuri tena meza zimepangwa vizuri. Darasani humu kunaonekana kuwa usafi humo kwa hali ya juu. Hii husaidia wanafunzi kuwa kusoma kwa hewa safi na kupata maelezo mengi.

Humu ni shuleni tena hapa ni uwanja wa shule ambapo kuna tangi ambayo wanafunzi wanaweza kupata maji huku. Hapa kwenye tangi kuna kitu imeandikwa kuwa hapa ni pahali ambapo panapotokea moto humu shuleni wanafunzi wanaweza kusanyika huku.

Hapa panaonekana mwanamke ambaye yuko ndani ya maji. Humu ndani ya maji ako na meli anaonekana kuwa anafunzwa jinsi ya kuendesha meli huku ndani ya maji. Hii husaidia sana wakati kuna visa ambapo mtu ameingia kwa maji watu kama hawa wanaweza kusaidia kwa ukubwa kupata mtu ambaye ameingia kwa maji.

Hapa ni shuleni, humu shuleni kunaonekana kuwa kuna usafi wa hali ya juu. Tena kuna miti ambayo imepandwa ili kuletea watoto hewa safi. Huko kuna tangi kubwa ambayo watoto wanatumia kukunyia maji. Tena hapa kuna bendera ya shule ambaye imewekwa simiti.

Hapa ni darasani inaonekana kuwa darasa hili ni la watoto wa chekechea, wanaonekana kufunzwa majina ya masiku, hii husaidia watoto kujua kuwa ni siku gani kwa kila siku na tena kujua majina yake hii ni muhimu sana kufunza watoto ili wasaidike maishani.

Hiki ni kitabu cha lugha ya kiswahili. Hapa kwenye kitabu kuna matumizi ya hiki na hivi . Hapa kuna mzee ambaye anaonekana akiwa amebeba kitabu na pia mtoto mdogo anaonekana akibeba kiatu.

Hapa ni shuleni na humu ni darasani mwa darasa la kwanza pia hapa kwenye mlango imeandikwa jina la mwalimu ambaye anafunza darasa hili.

Hapa ni shuleni panaonekana milango ya madarasa ,katika kila lango limeandikwa kuwa hili ni darasa la kidato "C" tena mwalimu wa darasa hilo limeandikwa kwenye mlango hii husaidia wazazi wanapoenda shuleni kujua madarasa ya wanafunzi wao na walimu wanaowafunza.

Huyu ni waziri wa elimu ambaye amestaafu. Anaonekana akiongelea mambo ambayo yanahusu na masomo. Kwenye mikono yake anaonekana amebeba karatasi ambazo ameziandikia maneno ambaye anasoma.

Hapa kuna wachezaji, wamevalia sare za kucheza. Pia wachezaji hao wanonekana ni watu wenye ulemavu, ingawa wako na ulemavu wanaonekana kuwa wana talanta ya kucheza mpira.

Hapa ni wachezaji wawili, moja ni wa kike na mwingine ni wa kiume. Huyu wa kike anaonekana kuwa na ulemavu wa kuona na huyu wa kiume anamsaidia kumwonyesha njia wakati anapokimbia.

Hii ni saa. Saa hii hutumiwa kufunza wanafunzi wa shule ya msingi. Tena husaidia wanafunzi kupata kujua kusoma saa kwa haraka, kwa sababu imeanza kuonyeshwa jinsi saa inavyobadilika kwa kila wakati. Hii ina manufaa kubwa sana kwa somo la hisabati.

Humu ni shuleni . Shuleni humu mnajegwa vizuri sana . Tena hapa nyasi imekatwa kwa utaratibu mzuri. Shule hii ni ya gorofa. Tena mlango imejegwa... Imewekwa vizuri. Ina maua mazuri ambaye inafanya shule kumetameta.

Hapa ni shuleni, humu kuna madarasa ambazo zimejengwa vizuri, tena nyasi imekatwa kwa utaratibu mzuri ili uweze kuleta hewa safi humu shuleni. Huku kwenye ukita wa shule umeweza kujengwa na mawe ili uweze kuchunga usalama wa wanafunzi humu shuleni.

Hii ni shule ya upili. Iko na karatasi ambayo inaonyesha mahali ofisi ya shule ipo. Hii husaidia wageni wanavyokuja shuleni kujua kuwa mahali ofisi inaweza kupatikana na kupata usaidizi kwa haraka bila kuharibu masaa.

Huyu ni mchezaji , mchezaji huyu ni wa kiume anaonekana kuwa amevalia sare za mchezo, pia mtu huyu anaonekana kuwa ni wa kuruka ,mchezo wa kuruka, anaonekana kuendelea Kucheza na kufanya mazoezi ili keshoye aweze kupata ufanisi wakati wa mchezo tena apate......

Hapa kunao wakimbiaji. Inaonekana kuwa mmoja wao amemaliza kukimbia. Mwenzake ambaye yuko kando yake anaonekana kuwa anamtia nguvu na kumshangilia kwa sababu ameweza kumaliza resi yake ili kupata pesa baada ya kupata ushindi.

Hiki ni kitabu, kitabu hiki ni cha kujifunza kuhusu tarakilishi. Hiki kitabu kimeandikwa kuwa ni ya darasa la saba, Ni ya shule ya msingi, pia huku kunaoneka mchoro wa tarakilishi, pia husaidia wanafunzi hapo mbeleni kupata kujua kutumia tarakilishi kwa haraka ,tena kusomea.

Humu ni darasani. Darasani humu lina madawati ambavyo hutumiwa na wanafunzi kusomea tena ina viti. Dawati hizi zimepangwa vizuri na wanfunzi. Tena kwenye sakafu imewekwa taeli nzuri sana ili iweze kuleta afya nzuri kwa wanafunzi.

Hapa ni jumba la kufanyia mazoezi hapa kuna watu wawili mmoja ni kochi na mwingine ni mchezaji. Mchezaji anaonekana kuwa na ulemavu ilhali pia anaweza kufanya mazoezi. Hii hufanywa sana sana kwenye machumba na mazoezi pahali unaweza kupata vitu vya kucheza.

Huyu ni mama. Mama huyu anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti inayotumiwa kwa watu ambao hawatembei. Anaonekana kuwa amebeba mlingoti wa mchezo . Hata ingawa ako na ulemavu anaweza kuitumia talanta yake vizuri na kuwa na maisha bora kama watu wengine.

Hili ni karatasi. Karatasi hii imeonyeshwa watu jinsi ya kupunguza na kutumia vitu vizuri. Kama vile matakataka inaweza ikarudishwa kwenye mahali pa kutengenezwa na kutumiwa kutengeneza kitu kingine cha maana katika maisha.

Hapa panaonekana mtu ambaye yuko ndani ya maji. Anabebana na meli. Pia amevalia shati chekundu ambayo imeandikwa jina la nchi yetu Kenya. Pia anaonekana kuwa yuko kwenye mafunzo ya kujifunza kuendesha meli hii. Hii pia ni gari ya mchezo na huanga na mashindano.

Hapa kuonekana kuwa ni majumba ya kifahari. Humu ni shuleni. Kuna vifaa vingi ambavyo watoto wadogo wanaweza kuchezea ili uweze kufanya akili yao kuwa salama. Vifaa hivyo ni tofauti tofauti ambavyo hufanya watoto kucheza kila wakati.

Hii ni ofisi ya serikali. Ofisi hii ni ya watoto ambao hawasikii na watu wakubwa ambao hawasikii. Watu hawa wenye shida ya masikio wanaweza wakakuja hapa na kupata usaidizi wa haraka. Hapa kwenye ukuta, pia kuna mapambo ambayo imewekwa huku na bendera ya nchi yetu Kenya.

Hapa ni darasani na darasani humu inaonekana kuwa ni darasa la msingi. Pia hapa juu kunao majina ya miezi kwa mwaka. Pia hapa kwenye ubao kunao maswali ambayo sio ngumu.

Hapa panaonekana tarakilishi, pia kuna kitu ambayo inayotumiwa kuchezea hapa tarakilishi. Tarakilishi inaweza kurahisisha kazi hasa kule shuleni , tarakilishi pia siku hizi inafudishwa kama somo kule shuleni ya msingi tena shule ya upili. Hii inasaidia wanafunzi wengi kujua kutumia kiteknolojia.

Hapa ni darasani. Viti hivi hutumiwangwa kule vyuo vikuu. Viti hivi vimepangwa kwa utaratibu mzuri sana ambavyo wanafunzi ambao watakuja kusomea hapa watakuwa na hewa safi. Tena inaonekana kuwa hapa ni pahali pa kufanyia mtihani ili pasikuwe na uhalifu wakati wa mtihani.

Hizi ni karatasi karatasi hizi zinatumiwa na wanafunzi kufundishwa. Hapa una picha ambazo Iko na hadithi. Hii husaidia wanafunzi kufikiria tena kuleta akili zao kuwa na fikra kuhusu story hii yenye inaendelea kwenye kitabu hiki.

Hapa ni darasani. Humu kunao ubao. Hapa chini kwa ubao kuna sehemu ambapo wanafunzi wanatumia kuweka vitu kama duster na ruler ili zisiweze kupotea darasani.

Hapa ni mahali ambapo watu wanaenda ili waweze kufanya mazoezi. Hapa kuna mama ambaye anaonekana akiwa amevalia nguo zake za kufanyia mazoezi. Anaonekana akifanya mazoezi yake hapa.

Humu ni darasani, darasani humu kuna dawati ambayo wanafunzi wanaweza kusomea na kuweka vitabu vyao, pia kuna viti ambavyo wanafunzi wanaweza wakakalia wakati wa darasani. Huku kwenye sakafu kumewekwa kifaa ambacho ni mzuri sana na inasafishwa vizuri.

Hizi ni karatasi ambazo zinatumiwa kwenye madarasa ya wanafunzi. Hii pia ina rangi tofauti. Karatasi hizi zinatumiwa kuchora vitu kama ya watoto wa chekechea.

Huu ni mkusanyiko wa watu ambao wana ulemavu. Wanaonekana kuwa wamevalia sare zinazofanana. Inaonekana kuwa watu hawa, kina mama hawa wanashiriki kwenye mchezo fulani. Hata ingawa wana ulemavu wanaweza pia kushiriki kwenye michezo humu nchini Kenya.

Hii ni karatasi ambazo hutumiwa shuleni. Karatasi hizi ni inaonyesha jinsi ya kutunza misitu, ili misitu iweze istawi kila wakati. Misitu inaweza inaleta wanyama ili iweze utalii uweze kupanda nchi yetu na fedha iweze kukuwa mingi.

Hapa ni kule shuleni, pia huku ni lab ya sayansi ambapo wanafunzi wanaweza kuenda huko kufanya practicals ya somo hizi ya Biologia na Chemistry ili waweze kujua nini kwa kazi wanaofanya darasani.